Kuna mtu ambaye aliyesimama huku akiwa amevaa nguo aina ya overall . Nguo hilo ni la bluu na amevaa glavu ya kijano na amevaa kofia nyekundu na amebeba kitu kwenye mkono wake, kitu ambalo linatoa moshi.

Eneo hii inaonekana ni chumba ya kufanyia theatre yaani kwamba operation . Pale hapa kuna madaktari ambao wamevalia tofauti tofauti. Nao wamevalia ya color green . Nao wengine wamevalia purple . Nao wote wamevalia barakoa na vitambaa kwenye kichwa yao wakiendelea kumhudumu.

Hapa linaonekana kuwa ni eneo la hospitali. Kuna daktari na mgonjwa, na daktari hawa wanaonekana kuwa ni wawili, mmoja wa kiume na mwingine wa kike, Aliyekuwa wa kiume amevaa koti na amevaa glavu nyeupe na amevaa barakoa. Na mwanamke amesimama huku akiwa amevaa koti nyeupe.

Eneo hili inaonekana ni inje ya ofisi ukiangalia mbele kuna wanapolisi ambao wa mavalia sare tofauti tofauti na kuna wenye wamevalia sare la kinyumbani wanawapolisi hawa moja amevaa nguo ya color blue nyingine amavaa nguo ya colorbrown nao wameshikilia paper karatasi ya jeupe

Picha inaonekana kuwa ni eneo la mtaani ambapo kuna gari iliyokuwa imepata accident na kuna ingine ambayo inaonekana kuwa imewaka moto na inaweza kuwa imeguzisha ile moto lake pia nyumba kuna watu wengi ambao wako hapo wanashuhudia

Hapa inaonekana kuwa kuna watu ambao wamekuja, wanaka watu wakiafya. Watu hawa wamevaa maglavu na wamevaa kofia za blue huku wakiwa wamevaa koti nyeusi nyeusi wote. Ni mchanganyiko wa wanaume na wanawake.

Eneo hili linaonekana ni pahali ya kuchota maji. Ukiona pale kuna mama anawasha mikono, amevaa kitambaa ya purple na blouse ya kijani. Eneo hili linaonekana ni pahali ya kuchotea maji naye ameosha mikono.

Hapa inaoneka kuwa kuna mkutano wa kijamii, sanasana mkutano huu inakaa kuwa ni akina mama. Kuna akina mama ambao wamejifunika huku wakiwa wameketi chini, na kuna mmoja ambaye aliye simama amevaa koti nyeupe, huku anaonekana wakiwa katika mazungumzo akiwaeleza vitu.

Hapa ni hospitalini. Hapa inaonekana kuna mgonjwa amelala anatibiwa na madaktari wawili. Daktari mmoja ameshika kalamu, mwingine amevaa macho nne, na pia madaktari wote wamevaa barakoa nyeupe. Isipokuwa kofia ambayo wamevaa, ni mmoja amevaa kofia ya samawati, mwingine amevaa kofia ya majani.

Pale inaonekana kuwa ni eneo la kuchota maji. Kuna mama aliyesimama ambaye amezungukwa na mitungi mingi na kuna watoto ambao wanashikilia mitungi hiyo. Watoto hao wanaonekana pia wamekuja kuchota maji.

Hapa linaonekana kuwa ni eneo la hospitali. Mtu aliyekuwa na shida ya macho amekuja kupimwa. Kuna dakatari ambaye aliyesimama ni wakike huku akiwa amevaa koti ya bluu na amevaa glavu nyeupe na kuna mhudumiwa ambaye anasaidiwa.

Hili linaonekana kuwa ni eneo la hospitali. Kuna watu watatu ambao wamesimama, mmoja anaonekana kuwa ni mama aliyekuwa na mimba, na wengine wawili wanaonekana kuwa ni madaktari. Hili linakaa hospitali la kuzalisha, lina vitu tofauti tofauti kama vile TV na meza.

Hapa linaonekana kuwa ni eneo la sokoni. Kuna watu wawili ambao wamesimamama mmoja ni wa kiume na mwingine ni wa kike. wakike amevaa suruali na amevaa blausi ya bluu na wa kiume amevaa suruali ya bluu na amevaa shati nyeupe. Nyuma yao kuna gari nyeupe pia.

Hapa kuna ajali , ajali hii imeweza kutokana ana basi la abiria na lori ya petroli zimepata ajali ,basi hili la abiria linaonekana limevunjika vunjika na pia inaonekana kuna mkusanyiko ya watu ambao wamekuja kushuhudia ajali hii.

Huyu ni mgonjwa. Mgonjwa huyu ni mzee ambaye kwamba anapokea sindano. Inaweza kuwa ni chanjo ama sindano, na mzee huyu amevaa barakoa nyeupe, amevaa shati pamoja na kofia ya buluu. Mzee huyu inaonekana anahisi uchungu.

Hili linaonekana kuwa ni eneo la hospitali. Kuna mama kuna mama mzee ambaye aliyeketi chini akiwa amevaa barakoa na kuna mwingine anaonekana kuwa ni daktari amevaa shati ya blue na ameinama huku akiwa amemdunga na amevaa pia barakoa.

Kuna mgonjwa amelala hapo, anafanyiwa operesheni. Anafanyiwa operesheni na madaktari ambao wako hapo. Madaktari hawa wamevaa barakoa, wamevaa koti ya bluu na inaonekana daktari mmoja amevaa ako na kituo ako na kitu ya kufanyia operesheni.

Hapa linaonekana kuwa ni eneo la hopsitali kuna mama aliyeketi amevaa koti nyeupe na amevaa suruali nyeupe pia. Na kuna mwingine aliyeketi chini ni kana kwamba ameshikilia mtoto mdogo amembeba.

Eneo hili linaonekaana kuna mgonjwa ambaye amelala anahudumiwa na madaktari, madaktari hawa wamevalia nguo ya buluu ambayo kuna mwanamke na mwanaume wamevalia maski nao wameshikilia masindano na makasi nao wakiendelea akiendelea kumhudumia mgonjwa.

Hapa linaonekana kuwa ni eneo la hospitali, kuna watu ambao wamesimama, watu wanaonekana kuwa ni wa kiume na kike. Wamevaa nguo za buluu huku wakiwa wamejifunika kwote, na wamevaa barakoa na glavu nyeupe.

Eneno hili inaonekana ni pahali ya kuosha mkono, kuna wazee wawili wenye wamesimama wakiongea kuhusu mahali hapo. Hapa vile kunaonekana mahali pa kuosha mkono kuna tapu ya kuosha mkono vizuri.

Inaonekana hapa ni mahali ya huduma ya hospitali. Daktari na mgonjwa ni wanaume na wanawake wote, daktari anaangalia masikio ya mgonjwa ambaye amevaa nguo ya colour black na daktari amevaa nguo ya colour white .

Eneo hili inaoneka kuwa kuna vitu ambayo unaeza kuekea maziwa imepigwa picha. Kuna nguo tofauti tofauti na kuna vitu tofauti tofauti. Ukiangalia chupa hulo limefungwa na kamabay a brown .

Hili linaonekana kuwa ni eneo la kliniki , kuna mama ambaye ameketi kwenye kitanda amevaa nguo ya pink na amebeba mtoto mdogo, mtoto huyu anaonekana ni mchanga sana ni kanakwamba amezaliwa sasa hivi.

Hapa linaonekana kuwa ni eneo la hospitali na sanasana inaonekana kuwa ni maabara. Kuna mtu aliyevaa koti nyeupe na amevaa barakoa nyeupe huku ameshikilia chuma na ako na karatasi kuna mwingine aliyesimama juu yake.

Eneo hili inaonekana ni eneo ya kijani mitupu. Eneo hili inaonekana kuna wazee wawili na kuna gari ambayo inavuruta waste kwenye choo. Inaonekana gari hili linabeba kitu chafu chafu kwenye.

hapa inaonekana kuwa kuna watu wawili ambao walioketi chini wanaonekana kuwa katika mazungumzo na watu hao wawili kuna wa kike na kiume wa kiume ameketi akiwa amevaa fulana ya nyeusi na amebeba mtoto wa kike anaonekana kuwa amevaa nguo ya pink na anaonekana kuwa katika mazungumzo

Kuna watu watatu ambao wanaonekana kwao kwenye chumba hiki. Watu hawa kuwa ni wa kike kuna aliyeko mbele ambaye ameshikilia kitambaa na amevaa kitu nyekundu kwenye kichwa na kuna wawili walio kuwa nyuma yake.

Hapa linaonekana kuwa ni maeneo ya mahabara .Huna mtu mmoja aliyesimama anaonekana kuwa ni wakiume. Mtu huyu amevaa koti nyeupe, amevaa glavu za bluu anaonekana anafanya kitu kinachoitwa expirement .

Hili linaonekana kuwa ni eneo la hospitali sana sana linaonekana kuwa ni mahabara ama pahali ambapo mtu akivunjika huwa anaenda kupigwa picha, kuna daktari aliyevaa nguo ya blue na anaonekana kuwa amevaa glavu nyeupe na amevaa barakoa.

Hapa ni eneo linaonekana kuwa limekuwa na mafuriko. Mafuriko hayo yanaweza kuwa yameletwa na mvua mengi. Kuna watoto ambao waliokuwa kwa majii hiyo na kuna mzee natembea ndani ya maji hiyo na kuna mbuzi kadhaa.

Hapa kuna wanaume wawili, wanaume hawa wamevaa sare ya bluu wote wawilina pia wamevaa barakoa. Wote wameshikilia bidhaa ya kupea wagonjwa Oksijeni. Mbele yao kuna lori hapo mbele pia kumepandwa miti na kando hapo kuna nyumba.

Eneo hili linaonekana ni mahali ya huduma, kuna waze na kuna mama. Wazee hao wamevalia maski na wamevaa sare tofauti tofauti. Pia kwingine wanawake wamevaa nguo tofauti tofauti. Kuna mama mmoja ambaye amebeba mtoto wake naye daktari akiendelea kumhudumia mtoto huyo.

Eneo hili inaonekana kuwa ni wanawake ambao wameshikilia boxi ya red . Boxi hili zimeandikwa Ziplin ya kwamba na pia iko na plus . Wamama hao wamevalia sare ambayo inafanana, nguo ya white .

hapa ni mtaa moja ambayo imejaa maji wanashirihikiana kuweza kupita kwenye boti wote ni wanaume na wanawake wamevalia nguo tofauti tofauti ukiangalia nyuma kuna mimea ya mashamba amayo ikona mimea

Hapa inaonekana kuna mzee anafukuza nzige kwenye shamba yake ambapo pia nzige ni wengi zimepita milioni pale nyuma kuna mahindi kuna cactus ikifuata isikule iharibu mimea yake.

Hili linaonekana kuwa ni eneo la choo, kuna mtu aliyesimama hapo anaonekana kuwa ametoka kwenye choo hicho. Choo hicho ni chuma cha mawe na liko na mlango ya mabati na kando kuna nyasi.

Eneo hili linaonekana kuna machungu nyingi nyingi sana, chungu moja ambaye iko na rangi tofauti tofauti inaonekana ikitoa moshi japo kuwa ndani kumewakishwa moto naam pia kuna chungu mengi ambazo zimefungwa na marangi tofautitofauti.

Hapa inaonekana ni jumba cha hospitali kuna mzazi ameketi ameshika mtoto wake ambapo pia kuna wenzake na marafiki zake ambao wamekuja kumtembelea kumwona hali yake kuna wanaume na wanawake ambao wamevaa nguo matofautitofauti.

Hapa ni mwanume ambaye ameketi inaonekana ni wa jamii wa kimaasai kwa sababu amevaa sare za kimaasi, amevaa shanga ya kimasai na pia amevaa barakoa na inaonekana anapokea chanjo. Mwenye anampa chanjo ni mwanamke ambayo amevaa barakoa pia na pia inaonekana ni daktari.

Eneo hili linaonekana kuiwa ni mwanaume ambaye amevaa sare ya nyeupe na amebeba kitu ya jekundu. Kitu hili inaonekana kuwa ina spray mimea ambaye iko kwenye shamba amabye inaeza kuwa na midudu.

Hili linaonekana kuwa ni box la dawa la aina ya Azithromycin. Dawa hilo linatumika wakati wakiwa na homa na dawa hilo liko katika boksi hii imeandikwa na tembe kadhaa.

Hapa inaonekana mwanaume ambaye amevalia barakoa na gloves ya colour red . Ndiye amebeba kitu ya ku spray shamba lake. Inamaanisha kwamba shamba yake imejaa wadudu ndiye ana spray .

Hapa linaonekana kuwa ni eneo la hospitali ambapo kuna mtu ambaye anaonekana kuwa anashughulikiwa na ako na shida ya meno . Kuna madaktari wawili ambao waliosimama wote wanaonekana kuwa kuna wa kike na wa kiume aliyevaa koti nyeupe ni wa barakoa ni wa kike na mwingine ni wa kiume.

Hapa tunaona ni maeneo ya shule. Shule hili tunapelekwa moja kwa moja kwa darasa. Darasa hili liko na madawati na madawati hizi iko wanafunzi wenyewe wamekaa. Wanafunzi hao inaonekana wako na mwalimu na mwalimu anawafunza vitu.

Watu wawili wameketi kweti dawati mmoja akiwa amevaa kofia nyeusi na blausi yenye michoro, na mwingine akiwa amevalia sare ya kazi yenye rangi nyeupe na nyekundu. Wanaonekana kuwa katika mazungumzo, huenda ni mchakato au ushauri, usajili au huduma ya kijamii. Dawatini kuna makaratasi kadhaa, chupa na boksi ndogo, vitu vinavyoashiria mazingira ya kazi au ofisi.

Hapa kuna watu wawili. Watu hawa wawili wanaonekana kuwa ni daktari na mgonjwa. Daktari huyo anamtibu mgonjwa huyu. Daktari huyu amevaa barakoa na anamdunga mgonjwa huyu sindano. Mgonjwa huyu ameketi kwa kiti akidungwa na amevaa barakoa, wanaonekana kuwa kwa hospitali.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya upasuaji ya kijani akiwa anashughulika na mwili iliofunikwa kwa shuka jeupe juu ya kitanda cha hosipitali. Kwa nyumba kuna kifaa kinachoonyesha taarifa za afya kama mapigo ya moyo, kama vile monitor ya kitabibu . Dirisha la vyuma na samani chache zinaonyesha kwamba hapa ni ndani ya hosipitali ama kituo cha afya.

Boksi la dawa ya Azithromycin. Iliotengenezwa na plastiki. Pembeni kuna Blister Pack yenye vidonge vinne. Azithromycin ni antibiotiki maarufu inayotumika kutibu magojwa mbalimbali yanayo sababishwa na bakteria. Kama vile maambukizi njia ya upumuaji, ngozi na sehemu ya uzazi.

Hapa kuna madaktari wawili ambao wanapatia mtoto huyu aliyezaliwa hivi karibuni matibabu. Wamevaa nguo tofauti tofauti. MMoja amevaa nguo nyeusi na amevaa barakoa nyeupe, na mwingine amevaa koti la buluu na amevaa kitu kichwani.

Inaonekana kwamba hapa ni hospitalini. Hospitali hii tunamuona mgonjwa mwenye amekuja kuhudumiwa. Mgonjwa huyu amevaa barakoa na pia daktari pia yeye amevaa barakoa kujikinga na anampea chanjo kwa kumdunga.

Chupa nyingi za plastiki zilizopangwa pamoja, baadhi zikiwa na vifuniko vya rangi tofauti, ndani, zinaonekana kuwa sehemu ya bidhaa katika soka au duka labda zikitumika kwa mikemikali, mafuta au sabuni. Kwa nyuma kuna vifaa vingine kama kamba na kontena. Hali inayoathirisha mazingira ya kazi au biashara ya bidhaa ya mchanganyiko.

Hapa kuna madaktari wawili ambao walio simama, na wanaonekana kuwa wanamtibu mgonjwa aliyekuwa anaumwa na meno. Daktari hao kwa hivo ni daktari wa meno. Wamevaa koti nyeupe na wote wamevaa barakoa za buluu na wamejifunga kitambaa kwa kichwa. Wako na mashine ambayo wanamtengenezea meno daktari, mgonjwa huyu.

Hapa kunaonekana kuna daktari na mgonjwa, mgonjwa huyo ameketi kwa kiti, mgonjwa huyo anaonekana kuwa na shida la meno, ni kana kwamba pia daktari anatibu meno zake. Daktari huyu amevaa shati nyeupe na amevaa barakoa nyeupe.

Hapa tunaona kwamba kuna maandishi mbele yetu ambayo inasema Kenya HIV AIDS Business Council . Inaonekana kwamba kuna hema, hema hii iko na watu tofauti tofauti, wengine wanaonekana wakizungumza wengine wakihudumiana.

Inaonekana kwamba tuko mahali pa hospitalini. Hapa hospitalini tunaona kuna daktari mwenye amevaa koti la white na mwenye anahudumia mgonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana kwamba haskii vizuri na anahimizwa na daktari na mambo tofauti tofauti.

Hapa inaonekana kuna takataka la kila aina lakini kuna watu wawili ambao wanasafisha mazingira. Humu wakiwa wamevaa barakoa, gloves. gumboot na kadhalika. waanonyesha kwamba wanakusanya takataka ilikuhimiza usafi.

Hapa inaonekana kwamba tuko na daktari, daktari huyu amevaa koti ya white ,barakoa, glasses na inaonekana ameshikilia kifaa ya kumtibu huyu mtoto. Mtoto huyu anaonekana ni mgonjwa na ameletwa kutibiwa na mzazi wake.

Kuna daktari. Daktari huyu amevaa barakoa huku akiwa na gloves . Amevaa mavazi ya huduma ya afya anamhudumia mgonjwa mwenye shida ya meno.

Kuna wasichana wawili ambao wamesimama huku wakiwa kwa kisima na wanaonekana kuwa wanachota maji wakiwa na mitungi mitatu. Wamevaa nguo tofauti, wamevaa nguo nyeusi na blausi nyekundu na amechukua bakuli.

Kuna mtu aliyelala kwa kitanda cha hospitali, mtu huyu anaonekana kuwa amepata ajali. Mtu huyu amepata ajali mbaya kwa sababu amefunikwa na vitambaa vingi kwa kichwa na pia anaonekana kuwa amedungwa sindano kwa mkono wake.

Hili linaonekana kuwa ni eneo la kliniki, kuna mgonjwa na kuna mama aliyebeba mtoto mgonjwa huku amevaa barakoa na kuna daktari aliyeva koti ya yellow na amevaa barakoa ya buluu, akimtibu mtoto huyu. Daktari huyu anaonekana kuwa kwa makini sana.

Hapa kuna daktari na muuguzi. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa anatibiwa na daktari huyu ameketi kwenye kiti cha mbao na amevaa suruari ya bluu na funa nyeupe na amevaa barakoa. Daktari huyu pia amesimama akiwa amevaa koti la bluu na amevaa barakoa.

Hapa kuna aina tofauti tofauti za chupa. Chupa hizo zinaonekana kubeba madawa na kuna moja ambayo ina maandishi tofauti. Pia kuna sindano limeekwa kando hapo juu ya meza.

Hapa ni hospitalini. Hospitali hii inaonyesha kwamba wako kwa chumba cha kutibu meno. Tunapatana na daktari mwenye amevaa barakoa akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana ni mgonjwa na akona shida ya meno.

Hapa tunaona madaktari wawili, mmoja amevaa koti ya white, gloves na barakoa, huyo mwingine amevaa koti ya blue, gloves na barakoa. Inaonekana wako na mgonjwa ambao amelala hapo, na wanamhudumia kwa kumwangalia mdomoni.

Hapa inaoneshwa kwamba ni maeneo ya hospitalini. Hospitali hii inaonesha kwamba iko na vitanda viwili. Vitanda hizi viwili moja imelazwa na mgonjwa mwingine inaonyesha kwamba iko na mgonjwa mwenye ameketi akishikilia kichwa huku akiwa na huzuni.

Barabara yenye maji mengi au mafuriko ambayo magari mengi yanapita, magari ambayo ni tofauti tofauti kama hapo mbele kuna gari ya buluu na huko nyuma kuna gari aina ya Rickshaw ama ukipenda Tuktuk.

Hapa kuna watu ambao wanatembea ni kana kwamba ni kama wameshtuka kwa sababu ni kama kuna mporomoko wa nyumba au ghorofa, na kuna mtu mmoja ambaye anayepiga picha na simu. Kuna ambaye aliyevaa jaketi ya buluu anaonekana kuwa amekuja kusaidia.

Hili ni jengo ambalo linaonekana kuwa lilikuwa la ghorofa na jengo hilo linaonekana kuwa limeporomoka, linaeza kuwa limeporomoka kwa sababu ya ardhi kutingizika. Jengo hilo limemwangika chini vibaya ni kana kwamba inaitaji tena kujengwa.

Kikosi cha wazima moto wakiwa na helimeti za manjano na sare nyeusi zenye michirichiri ya njano , wakifanya kazi katikati ya kifusi cha jengo lililoporomoka. Mazingira haya yanaonesha kuwa ni operesheni ya uokoaji huenda baada ya ajali ya jangwa mtetemeko wa ardhi au mlipuko.

Hapa kuna dawa, kuna dawa aina tofauti tofauti, kuna sindano, kuna hayo maji yanayoongezwa kwa kwa sindano. Dawa hili limeandikwa Stamaril, ni dawa aina ya stamaril, powder unsolvent for suspension, for injection ambayo ni ya kumdunga mtu.

Hapa ni hospitali. Hospitali hii inaonyesha kwamba kuna mama ambaye amesimama hapa amevaa koti ya black huku akimshikilia mtoto. Mkono wake uko pia na mabandeji anaonekana kwamba anashikilia mtoto, mtoto huyu akilala.

Vitu vingi vilivyokusanyika pamoja, kuna sofa ya kahawia au kiti kilichofunikiwa na nguo na vitu mbalimbali juu yake. Hali inayotoa taswira ya mazingira yaliyotatizika auyasiyopangwa vizuri.

Hapa ni hospitali, lina muuguzi, muuguzi amevaa nguo nyeupe, anaonekana kuwa anamhudumia mgonjwa, mgonjwa ni mama mzee anaonekana kuwa ako na shida ya maskio.

Hapa linaonekana kuwa ni eneo la kliniki, kuna mama ambaye ameleta mtoto wake mgonjwa na kuna daktari anayehudumia mtoto huyo. Daktari huyo amevaa fulani ya buluu uku akiwa ameshikilia kitu kwa mkono wake akimtibu mtoto huyo akimpea kwa mdomo.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara, barakoa na glavu akiwa amesimama karibu na mtungi mkubwa wa gesi katika mazingira yanayonekana kuwa na maabara au kiwanda. Kila mtungi una value juu yake na kuna dirisha pamoja na bango ukutani, ishara ya mahali pa kazi rasmi ya kisayansi au viwanda.

Kuna dawa nyingi ambazo zimepangwa juu ya meza, dawa hizi zinaonekana ni za vaccina ni dawa zinazo tibu kama vile CORONA virus madawa hizi ziko kwa chupa na zinepangwa vizuri. Madawa hizi zinaonekana ni za kutibu wagonjwa.

Hapa kuna watu wawili, kuna madaktari ambao wamevaa barakoa na koti ya white . Inaonekana kwamba wako na mgonjwa ambaye ameketi na T- shati ya green wakimpima. Hao madaktari inaonekana kwamba wanazungumza kwa pamoja.

Hapa tunaona madaktari wawili mmoja amevaa glovsi, barakoa na shati ya green .Huyu mwingine amevaa t-shirt ya white na barakoa na glovsi, inaonekana kwamba wanamhudumia mgonjwa ambaye ana shida ya meno.

Hapa kuna mgonjwa ambaye anaonekana kuwa anashughulikiwa na madaktari wawili. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa ana shida na meno na madaktari hawa wako hapa wamejifunika na barakoa waking'ang'ana kumtibu, wamevaa nguo tofautitofauti.

Hapa linaonekana kuwa ni chumba. Chumba hili ni cha kuchotea maji. Kuna mitungi, wakaazi wa eneo hilo akina mama, na watoto ambao wako kwenye foleni.

Wataalamu wawili wa afya wakifanya huduma ya meno. ,Mmoja amevaa vazi la buluu na glavu akifanya taratibu za kitaalamu ndani ya mdomo ya mgonjwa huyu kwa kutumia vifaa vya meno. Mwenzake aliyevalia vazi jaupe anaonekana kusaidia kwenye utaratibu huo. Wote wamevaa barakoa za uso kulingana na kanuni za usafi na kinga

Mtu mzima akimsaidia mtoto kuosha mkono kwenye kituo maalum cha kunawa kilicho na container jeusi yenye nembo la Lotto na Unicef. Wote wanavaa barakoa wakionyesha mwitiko wa tadhari za kiafya labda dhidi ya maambukizi ya magonjwa kama Covid 19,maelezo haya yanajiri mbele ya ukuta wa mabati na mavazi yao yana rangi tofauti.

Hapa inaonekana kuwa kuna jumba ambayo imekuwa na mafuriko, kuna watu ambao wanang'ang'ana kutoa maji kwa nyumba yao, watu hawa wamevaa nguo tofauti na wamebeba besheni nyeupe nyeupe, watu hawa wanaonekana kuwa wamevaa nguo ya buluu na wamejifunika na barakoa ili kujiokoa katika uchafu.

Watu watatu ambao wamekaa sehemu ya nje. Wawili wanakaa kuwa madaktari na mmoja anakaa kuwa mhudumiwa. Mmoja amekaa kwa kiti cha mbao. Daktari ana kifaa ambacho kina kipima joto.

Hapa tumeona kwamba kuna mgonjwa, mgonjwa huyu ni kama amekuja hosiptalini kuhudumiwa, inaonekana pia kuna daktari mwenye amevaa koti nyeupe, inaonekana pia anamhudumia mgonjwa kwa kumpea vaccine .

Hapa inaonekana kuwa ni mahali kuna mkutano, aidha inaweza kuwa ni ofisi ama ni hosiptali, kuna watu wawili ambao wameketi, mmoja amevaa koti nyeupe huku akiwa ameshikilia kalamu kwa mkono wake akimwelezea mama fulani kitu.

Hapa tunaona container ya bluu. Container hii ina picha ya mikono kutuonesha kwamba hapa ni mahali pa kuoshea mkono. Vilevile tunamuona mtu ambaye amesimama hapo amevaa barakoa na pia anaosha mikono.

Mtu akipanga masanduku ya bidhaa yenye chapa ya kenko kwenye rafu. Masanduku hayo yana rangi ya njano nyekundu na chapa imeandikwa kwa uwazi. Kwa nyuma kuna bango kwenye ukuta una maandishi ya Kiswahili upande wa kulia wa picha.

Mtu aliyebeba kontena ya ndani mgongoni labda ni ndoo ya maji au chombo cha kuhifadhi kemikali. Amewaa mavazi yenye rangi za machungwa na nyeusi zenye muundo wa kuvutia. Mandhari ya nyuma imefifia na haionyesha maelezo ya wazi kuhusu mazingira, jambo linaloacha picha katika muktadha wa mafumbo au maisha ya kila siku.

Inaonekana hapa tuko hospitalini .Hospitali hili linaonekana ina madaktari. Madaktari hao wamevaa gloves ,barakoa na koti ya bluu. Inaonekana kwamba wanamhudumia mgonjwa na wanasaidiana kwa kumhudumia.

Tukio la uchunguzi wa kiafya, mtu aliyevaa koti ya njano na maskafu ya buluu anachunguzwa sikio kwa kifaa cha otoskopi, na mtu mwingine aliyevaa shati la buluu kwa nyuma, mtu wa tatu aliyevaa koti jeupe huenda ni mhudumu au mtabibu anatazama tukio hilo, pazia za buluu na nyeupe zipo nyuma, zikiongezea hali ya mpangilio kwa huduma ya afya au ya mafunzo kimatibabu.

Inaonekana kwamba hapa ni maeneo ya kliniki. Kuna daktari mwenye amevaa koti nyeupe na anaonekana akona mgonjwa ambaye ni mzazi mwenye ameleta mtoto mchanga kupewa chanjo. Inaonekana huu mtoto ni mgonjwa na amekuja kutibiwa.

Hili linaonekana kuwa ni eneo la kliniki. Eneo hili ni mahali ambapo watoto wadogo huwa wanatibiwa. Kuna mama ambaye anaonekana kuwa amezaa mtoto na mtoto huyo anaonekana kuwa ni mdogo, ni mchanga sana amebebwa na mama yake uku akiwa amevishwa nguo nyeupe.

Hapa tunaona ni maeneo pa health centre .Tunawaoana madaktari tofauti tofauti. Madaktari wamevaa barakoa gloves na koti nyeupe. Madaktari wengine tunawaona wakitibu wagonjwa. Na tunawaona wagonjwa wengine wakikaa wakingoja kutibiwa.

Hapa kuna watu wawili na wako na mtoto mmoja, mmoja wao anaonekana kuwa ni daktari ambaye amevaa shati ya buluu na amevaa barakoa nyeupe, aliye kando yake haonekani vizuri lakini amevaa fulana nyeusi na ni kama wanamtibu mtoto huyu aliyekua na ugonjwa.

Mtu mmoja akitembea barabarani kwenye mazingira yenye mvua au baada ya mvua. Sehemu ya barabara inaonekana kuwa na unyenyevu. Mtu huyo amevaa kofia, koti la buluu na amebeba begi la mgongoni. Nyuma yake kuna magari kadhaa yakiwemo vani ya njano na nyeupe yakielekea au yamesimama barabarani ikiashiria shughuli za kawaida za jiji.

Hapa ni hosptali ambayo kuna daktari na kuna mgonjwa, na mgonjwa huyo anaonekana kuwa ni mtoto mdogo. Mtoto huyo amevaa fulana nyekundu, daktari amevaa koti nyeupe na ni kama wako katika labaratory ama ukipenda mahabara, anapiwa ni kama anapimwa damu.

Hapa inaonekana kwamba kuna watu wawili, mmoja anaonekana kwamba ni daktari na amevaa barakoa na koti nyeupe. Anaonekana ako na mgonjwa, na huyu mgonjwa anamhudumia kwa kumdunga shindano. Huyu mgonjwa amekaa kwa kiti la mbao na mbele yao.

Hili ni mkebe ambalo limebeba dawa ya matibabu na lina rangi nyeupu na lina maandishi tofauti tofauti, kuna maandishi kama vile ina dawa hili linaitwa Cranberry Pills for UTI limeandikwa tarehe pia.

Hapa ni mazingira ya usafi. Mtu huyu amevaa vitu kwa mwili wake. Mtu huyu pia amevaa glavu ya kijano na amebeba kitu kwa mgongo wake. Anashikilia paipu ya maji huku aki sprinkle kwenye matawi.

Mtu aliyevaa vazi maalum ya kujikinga la buluu glavu na barakoa anashika chupa mbili moja ya njano na nyingine ya buluu zote zikiwa na alama ya hatari ya kemikali ikionyesha kwamba zina hifadhi dutu hadharishi au sumu.

Maeneo haya ni ya hospitalini. Hospitali hii tunaona madaktari wawili wenye wamevaa barakoa na gloves .Inaonekana kwamba wanasaidiana na wamefurahia kwa kazi wanachofanya. Mbele yao ni mgonjwa mwenye wamemhudumia.

Hapa kuna vitu ambavo kama sanitary pads ambayo zimefungwa kwa karatasi tano tofauti, kila karatasi lina pad zake, hizi pad zinatumika na wasichana wakati wa na hedhi ama ukipenda kwa kimombo periods ama mestrual cycle ndo wakati ambao wanautumia.

Hapa inaonekana kuwa ni mtaa ambalo imekuwa na mafuriko, inaweza kuwa imepata mafuriko haya kwa sababu ya kuwa na mvua mengi, mtaa hiyo imefunikwa na maji mengi. Kuna miti ambazo zilizo ama tunaweza sema ni nyasi, nyasi za kinjano na lina barabara moja ambayo imepita katikati ya hiyo maji.

Hili ni dawa orijinali dawa hilo liko kwenye boksi na chupa. Ni dawa la Feosol Ferrous sulfate iron high potential iron .Ni dawa la ugonjwa. Liko na one twenty tablets .Dawa hili linaonekana kutumika na wagonjwa.

Bango lililowekwa kwenye nguzo likiwa limezibwa kwa sehemu ya matawi ya mti, mandhari ya nyuma ni ya anga ya buluu yenye mawingi kidogo na kuna mtu aliyepo chini ya bango ingawa sura yake haionekani kwa wazi, hali hii inaweza kuwakilisha mazingira ya mji au eneo la kibiashara ambapo matangazo ya punguzuko hutolewa kwa wateja.

Kuna mtu ambaye anajiwekea dawa kwa mkono wake. Mkono huo umebeba mkebe wa dawa. Anaonekana kuwa ni mgonjwa kana kwamba anataka kumeza dawa hizo. Mgonjwa huyo pia ameshikilia chupa huku akiimwaga dawa.

Hili ni posta. Lina maandishi tofauti tofauti yenye iko na rangi tofauti tofauti. Posta yenyewe pia iko na bidhaa ambao wachawi ndio huwa wanatumia. Hili posta sasa, lina daktari, daktari mwenyewe anatibu mapenzi, mapenzi na watu kukupenda.

Mazingira ya nje yenye manjani na miti, na katikati kuna kitu cheupe na cheusi kilichofunikwa na manjani. Huenda ni mtu aliyelala au kifaa kilichowekwa ardhini. Kwa nyuma, kuna kitu cha buluu amabacho kinaweza kuwa hema au kitambaa kilichotundikwa. Mandhari inaonekana kuwa ya shughuli za nje kama vile kambi, utafiti wa mazingira au tukio maalum.

Inaonekana kwamba kuna watu wawili ambao wamesimama na wako kwenye mahabara, mmoja amevaa koti nyeupe na anaonekana ni daktari na apo kando kuna mwenye amevaa koti nyeusi na anaonekana ni mgonjwa, mwenyewe amekuja kupima ugonjwa wa macho.

Hii inaonekana kuwa ni mtaa moja ambaye iloyojaa maji sana. Maji haya yanaweza kuwa yameletwa na mafuriko ya mvua nyingi kuna magari ambayo hadi yana hangaika kupita kwa maji hayo. Maji hayo yamefunika kila mahali mtaani yamefunika hata matawi za mtaani.

Hapa ni haspitalini, haspitali hii nyuma kuna kitanda ya mgonjwa lakini haina mtu. Hapa mbele kuna wagonjwa wawili, mmoja anadunwa sindano na daktari, daktari ambye anamdunga sindano amevaa sare nyeupe na kuna daktari mwingine nyuma ambaye ana sare ya buluu .

Mazingira ya hospitali, huenda ni chumba cha upasuaji. Watu wawili wamevaa mavazi maalum ya upasuaji, nguo za rangi ya buluu, glavu na kofia za usafi. Mmoja wao anaonekana kushughulika moja kwa moja na utaratibu wa kimatibabu. Huku mwingine akiwa nyuma labda akisaidia au akifuatilia hatua kwa makini.

Hapa linaonekana kuwa ni eneo la kliniki. Kuna mtoto ambaye anaonekana kuwa anashughulikiwa na daktari. Daktari huyu amesimama na ni wa kike na amevaa blausi nyeusi na amevaa vitambaa kwa mikono huku akimshughulikia mtoto huyu.

Hapa linaonekana kuwa ni eneo ya kuja kuchota maji. Watu, kuna mtu ambaye aliyekuja na mitungi zake na kuna watu wawili wamekuja na mitungi zao wamekuja kuchota maji wa kwanza ni mama ambaye aliyevaa sare ya green na huku nyuma mzee aliyevaa shati nyeusi anangoja kuchotewa maji.

Hapa tunaona watu wawili, watu hao wamevaa barakoa, glovsi , na koti ya white . Mmoja wao inaonekana ako na konteina ya solution ya bluu na ana spray , mwingine inaonekana ako na piece of cloth ambayo anaitumia kupanguza.

Hapa kuna mkutano ya watu tofauti. Watu hawa wanaonekana kuwa wamekuja kukutana kufanya kitu kinachoitwa experiment . Kuna mtu ambaye aliyeshikilia kitu kwa mkono wake na ameshikilia chupa fulani ya buluu. Mtu huyo amevaa suti na wengine wamemfuata uku nyuma wakimwagalia.

Kuna watu tofauti tofauti ambao wanafanya vitu tofauti tofauti na wamevaa nguo tofauti, kuna mtu aliyesimama anaonekana kumtibu mtoto na kuna mama ameketi chini akiwa amevaa barakoa nyeusi na koti nyeusi. Anaonekana amebeba mtoto, mtoto huyu anaonekana kuwa mgonjwa na anatibiwa.

Hapa ni kliniki na tunamuona mgonjwa mwenye amevaa koti nyeupe na gloves na pia amevaa barakoa. Anaonekana kuwa anahudumia mzazi mwenye mtoto mchanga na wanapea huyu mtoto chanjo.

Hapa kuna mzazi. Mzazi ule amevaa hijab ya yellow .Inaonekana kwamba ako na mtoto na amekuja kuhudumiwa. Daktari vilevile amevaa mavazi ya white na blue .Inaonekana anampea mtoto chanjo.

Hapa linaonekana kuwa ni eneo la hospitali. Eneo hiolo lina mgonjwa na daktari. Daktari huyo amevaa glavu za bluu kwenye mkono wake huku akiwa ameshikilia chuma. Anamtibu mgonjwa huyo aliyekuwa anauugua ugonjwa wa meno, anaumwa na meno.

Hapa inaonekana kwamba tunaona daktari, daktari huyu amevaa glovsi na barakoa . Inaonekana anamhudumia mgonjwa kwa kumdunga sindano, mgonjwa huyu pia amevaa barakoa naye inaonekana pia ni mgonjwa.

Kuna mtu ambaye hapa anapiga magoti akiwa amevaa nguo nyeupe fuli na anaonekana kuwa amejifunika macho na mapua, mtu huyu ameshikilia mitungi ambayo inaonekana kuwa yamebeba kemikali, ni mitungi nne tofauti.

Hapa ni kijiji. Kijiji hiki ni kama kimefurikwa na maji. Inaonyeshwa kwamba iko na watu tofauti tofauti wenye wanaendelea na mashughuli zao wakitaka kuvuka na wakijisaidia ili wasizame kwa maji.

Hapa kuna msanyiko wa watu wengi na watu hawa wanaoneka kuwa ni watu walioletwa pamoja kwa sababu ya taabu ama msiba umootendeka katika mji hii. Watu hawa wamekaa kwenye mambao wengine wamekaa chini huku ni kama wanaelezeana story wanaambiana hadithi.

Mbele yetu inaonekana kwamba ni shamba. Shamba hili linaonekana limepandwa vitu tofauti tofauti na tunaona kwamba huyo mkulima mwenye ana spray shamba zake na mimea zake dhidi ya magonjwa tofauti tofauti.

Inaonekana kwamba kuna mama aliyemjamzito amekuja maeneo ya hospitalini na akajifungua mtoto mchanga. Inaonekana kwamba pia amemshikilia mtoto wake akimwangalia kwa furaha akiwa amelala kitandani.

Inaonekana kwamba kuna wazazi ambao wameleta watoto wao kupewa chanjo, inaonekana pia daktari amevaa glovsi , koti ya white na barakoa, pia anampea mtoto chanjo kwa kumdunga, inaonyesha pia kuna wazazi ambao wengine wanaongoja.

Kuna watu wawili hapa wanaoneka kuwa wako katika hospitali. Mmoja wao anaonekana kuwa ni daktari kwa sababu ameshikilia chuma kwa mkono wake na mwingine amelazwa chini uku akitibiwa meno na wamevaa nguo ya buluu. Daktari huyu anaonekana kuwa amevaa glavu za buluu pia.

Kuna watu watatu ambao wako katika hosptali wawili wakionekana kuwa madaktari na mmoja amabaye anayetibiwa ni kama anang'olewa meno. Wamevaa barakoa za buluu na jacket za white .

Tukio la mafuriko katika eneo la barabara au daraja. Gari huenda ni lori limezama kwa kiasi kikubwa ndani ya maji ya mto au mkondo wa barabara uliogeuka kuwa mto. Watu wamesimama karibu wakilitazama gari hilo wakionekana kuwa wanaangaliza au wasaidizi. Manthari ya nyuma ina miti na muundo wa daraja au barabara ya juu. Ikidokeza kuwa ni sehemu ya miji au eneo lenye miondo ngumu ya kupita.

Hapa tukona wanadada. Wanadada hawa wamevaa bangili tofauti tofauti. Wanaonekana kwamba wametoka mbali kuchota maji. Maji hizi inaonekana kwamba wanakuja nayo nyumbani kutumia kwa maitaji mbalimbali za nyumbani.

Hapa inaoneka kuwa kuna watu ambao wamekuja kuelimisha watu wengine huku wakiwa na matibabu. Wamekuja wamevaa fulana nyeupe na barakoa na wamevaa glavu za buluu. Kuna watu wengine pia wako hapo kando inawarekodi huku wengine wakiwasikiliza.

Hapa inaonekana kuna wakaaji ambao wamekuja kufanya usafi eneo hili kwenye wakaaji hawa, kuna mchanganyiko wa wanawake na wanaume. Inaonekana wamevaa barakoa ili kuzuia uchafu usiwapake.

Hapa inaonekana kwamba kuna mtu mwenye amekaa hapa akiwa amevaa barakoa. Huyu mwingine pia ni mhudumu wa afya ambaye anamdunga sindano. Inaonekana pia huku nyuma yake kuna foleni refu ambayo watu wamekuja kupewa chanjo vilevile pia wao.

Watu wawili waliovaa mashati njano na mikoba ya mgongoni ya buluu wakiosha mikono yao kwenye sinki la saruji lenye bomba nne za maji. Wote wawili walivaa barakoa, ishara ya tahadhari vipya ya magonjwa ya kuambukiza. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba moja huku mmoja wao akiosha mikono, hali ambayo inasisitiza umuhimu wa usafi wa mikono katika mazingira ya umma.

Hapa ni eneo ya watu wanaoishi hapa. Watu hawa wanaonekana kuishi kwa nyumba tofauti tofauti. Nyumba hizi ni za, za vijiti ambazo ni za kitambo, na hapa kuna mahali inaonekana ni mahali pa maji.

Hapa mbele yetu tunaona ni kuna hospitali na mbele ya hospitali tunaona kuwa kuna mafuriko mengi na maji yako kila mahali. Moja kwa moja tunaona hapo ndani maji imejaa kila mahali na hospitali maji yamejaa nje.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe na miwani akitoa sindano kwa mtu aliyevaa nguo zenye rangi za buluu na nyekundu. Mazingira ni ya ndani ueda ni kliniki au kituo cha afya na hali inaonyesha utaratibu wa kawaida wa utoaji wa chanjo au matibabu.

Mtu aliyerlala kwenye kiti cha matibabu akiwa anafanyiwa utaratibu wa meno. Mdomo wa mgonjwa umefunguliwa sana huku kifaa maalum cha meno kikitumiwa ndani yake, labda kwa uchunguzi, kusafisha au kutibu sehemu fulani. Mtu anayeonekana kufanikisha utaratibu huo amevaa glavu na mgonjwa amevaa vazi la buluu linalofanana na mavazi ya kliniki au ulinzi za wa mwili.

Barabara ambayo imeharibiwa vibaya, sehemu kubwa imeporomoka na kufichua ardhi iliyo chini. Eneo linaonekana kuwa na athari ya mmnyonyoko wa udongo au janga la asili kama mafuriko au mtetemeko. Watu kadhaa wamesimama karibu na sehemu hiyo wakitazama kwa makini hali ya barabara.

Mtu aliyesimama katikati ya nyasi ndefu na vichaka uku nzige wengi wakiwa angani ikiashiria wingi wa nzige ambao ueda ni ishara ya uvamizi shambani. Anga ni ya buluu yenye mawingu machache na hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida.

Kuna msichana hapa amepiga magoti. Msichana huyu anaonekana kuwa amevaa fulana ya pink na blausi nyeusi. Anaonekana kupiga magoti uku akichota maji. Msichana huyu amebeba mtungi ya yellow na ameekelea kwenye beseni ya buluu.

Hapa inaonekana kwamba kuna daktari. Daktari huyu amevaa barakoa na glasses . Pia inaonekana amembeba huyu mtoto. Mtoto huyu anavaa. Vilevile akiwa amemfunika na mavazi na pia amevaa kofia.